Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji, ambayo wakulima wanatumia ili mimea zao zisinyauke. Mimea hizi haswa ni kabiji na zinapendeza.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia ili mimea zao zisionyauke. Mimea hizi zinaonekana kukua na afya bora.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia kunyunyizia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi haswaa ni za upishi na zinapendeza sana.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji, ambayo wakulima wanatumia ili mimea zao zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji, ambayo wakulima wanatumia ili mimea zao zisinyauke. Mmea huu unakaa kuwa mchanga.

Hii ni mbinu ya kunyunyuzia mimea maji ambayo wakulima wanatumia kunyunyuzia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa na zimepandwa kwa njia uliyo na mpangilio.

Hii ni mbinu ya kunyunyuzia mimea maji. Mbinu hii inatumiwa na wakulima ili kunyunyuzia mimea zao ambazo zinaanza kumea maji ili zisinyauke.

Mbinu ya kunyunyizia mimea maji, ambayo wakulima wanatumia ili mimea zao zisinyauke. Mbinu hii ina mpangilio unaopendeza sana. Mbinu hii inakaa kutumia maji iliyo safi.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia kunyunyizia mimea yao maji ili zisinyauke.

Hii ni mbinu ya kunyunyuzia mimea maji ambayo wakulima wanatumia kunyunyizia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia ili mimea zao zisinyauke. Shamba hili ni kubwa sana.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji. Mbinu hii inatumiwa na wakulima ili mimea zao zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia kunyunyizia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hili ni shamba lenye aina mbalimbali za mimea. Kuna bomba la maji linalotumika kuzungushia maji kwa mimea ili kuwasaidia kukua vizuri. Wakulima hutumia mfumo huu wa maji kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha na hivyo kukua kwa afya.

Hii ni mbinu ya ukulima ambayo inawawezesha wakulima kunyunyizia mimea yao maji ili yasinyauke. Mbinu hii unatumia maji safi na mimea hizi zimepangwa kwa mpangilio unaopendeza.

Hii ni mbinu msingi ya kunyunyizia mimea maji, ambayo wakulima wanatumia, ili mimea zao zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa na afya bora.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia ili kunyunyizia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji, ambayo wakulima wanatumia, ili kunyunyizia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia kunyunyizia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia kunyunyizia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hii ni mbinu ya nunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia kunyunyizia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Hii ni mbinu ya kunyunyuzia mimea maji, ambayo wakulima wanatumia kunyunyuzia mimea zao maji ili zisinyauke. Mimea hizi zinaonekana kuwa changa.

Mbinu ya ukulima ambayo inawezesha mimea kumea bila kunyauka. Mbinu hii inatumia maji safi ili kuwezesha mimea hayo kuwa bora.

Hii ni mbinu ya kunyunyizia mimea maji ambayo wakulima wanatumia ili kuzuia mimea zao kunyauka. Mimea hizi zinapendeza.